Washiriki wa kanisa wamevaa barakoa. Wameketi kitako wakisikiliza na kutafakari neno la mungu katika kitabu cha Yohana kifungu cha tatu na mstari wa kumi ni saba.

Binadamu anaonekana kutembea kwenye bahari, kuna angaa ya samawati, minazi viti vya staha, maji ya chumvi, mchanga mweupe na mashua.

Mwendesha pikipiki amebeba abiria, wamesimama kando ya msikiti ambapo wanatazama binadamu na nyumba ambazo ziko mbele yao.

Binadamu anaonekana kutembea kwenye bahari. Kuna anga ya samawati, mwamba ambapo miti imemea juu yake. Kuna mchanga mweupe, majani ya miti, maji ya chumvi na mawimbi.

Binadamu wanaonekana kuokota baadhi ya vitu kwenye bahari, kuna mawimbi, maji ya chumvi, majani ya mti, mchanga mweupe na mashua.

Wanaume, wanawake, watoto wanaonekana wakiingia na kutoka ndani ya duka kubwa. Kando kuna sanamu ya kuonyesha nguo na mfamasia.